Kadi ya elimu kuhusu Malaria , mfano mzuri wa huduma na ulinzi unaohitajika pia kwa wazee nchini. Wakati wa uzee, mahitaji yao ni huduma ya afya mara kwa mara kuchunguza: shinikizo la damu, sukari, saratani na magonjwa ya akili kama kusahau.

Madaktari wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakimhudumia mgonjwa, hii ni huduma muhimu hasaa kwa watu wazima na wazee kwa sababu mara nyingi wanahitaji upasuaji wa hali maalum kama moyo, kisukari au mifupa .Huduma hii inalenga kuboresha afya ya wazee, na kuhakikisha kuwa wanapokea huduma bora wanapozidi kuzeeka.

Mzee amelazwa kitandani hospitalini na anaonekana anapata huduma za kitabibu kutoka kwa mtoa huduma wa afya. Hii inaakisi huduma maalum kwa wazee ambazo huhusisha usimamizi wa magonjwa sugu, ufuatiliaji wa afya, uangalizi wa karibu na msaada wa vifaa tiba. Huduma hizi pia husaidia kupunguza maumivu na kuboresha ubora wa maisha ya wazee.

Walezi, wauguzi au nesi wanashughulikia wazee kwa mfumo wa jeriatria kuhakikisha kuwa malezi na afya zao ni bora na njema. Hii ni manufaa kwa jamii kuhakikisha kuwa wazee wanaishi vyema.

Nesi au walezi wanawapa huduma ya afya watu wazima, haswa wazee, kwa kuwapa chanjo au matibabu. Jerihatria taaluma ya matibabu inayolenga mahitaji ya kiafya ya wazee, kama vile kuzuia, kugundua, na kutibu magonjwa yanayowapata zaidi watu wa umri mkubwa.

Mtu mzima anawashughulikia wazee kwa mfumo wa jeriatria ambao unahakikisha kuwa malezi na afya yao ni bora na njema, jambo ambalo ni manufaa sana kwa jamii nzima kuhakikisha kuwa wazee wetu wanakaa bora.

Mgonjwa akiwa kitandani hospitalini, akipimwa shinikizo la damu na vifaa vya uchunguzi wa kiafya. Huduma hizi ni muhimu kwa uangalizi wa afya ya wazee, kuhakikisha wanapata matibabu na uchunguzi wa mara kwa mara.

Kliniki ya rununu husogeza huduma za afya kwa jamii kupitia magari maalum. Kliniki hizi hutoa huduma kama chanjo, uchunguzi wa uja uzito, matibabu ya magonjwa ya kawaida, na elimu ya afya kwa maeneo yaliyo mbali na hospitali. Miradi ya afya ya jamii hupunguza vifo vya mama na mtoto kukuza kinga kwa wagonjwa.

Gari la huduma ya afya linalotembea ambalo limebuniwa kufikisha huduma ya afya moja kwa moja kwenye jamii hasa maeneo ya mbali au yasiyofikiwa kirahisi na hospitali. Gari hili huenda vijijini au mijini kutoa huduma kama uchunguzi wa maradhi, chanjo, ushauri wa ufya, matibabu rahisi na elimu ya afya.

Hiki tendezi inayotumika kutoa huduma ya afya maeneo ambayo ni vigumu kufikiwa na vituo vya afya vya kawaida. Hizi kliniki hutoa huduma kama uchunguzi, matibabu, elimu ya afya na ushauri hasa vijijini au sehemu za mazingira magumu.

Kliniki ya rununu inatoa huduma za afya kwa jamii vijijini. Inatumia gari kufika sehemu mbalimbali. Hii ni sehemu ya afya kwenye jamii ambapo wahudumu wa afya wanaendea maeneo ya mbali kutoa matibabu, elimu ya afya na ushauri, ili kuboresha afya ya jamii.

Shughuli ya afya kwa jamii ni mojawapo ya huduma ambazo wahudumu wa afya hutoa elimu, huduma na msaada mwingine moja kwa moja kwa wanajamii. Hii husaidia kuzuia magonjwa, kutoa chanjo na kuelimisha kuhusu afya bora hasa maeneo ya vijiji au yaliyo mbali na hospitali.

Gari la kliniki linalotoa huduma za afya na uhamasishaji kwa jamii hasa maeneo ya mbali kama chanjo, uchunguzi wa afya na elimu ya kinga. Huduma hizi husaidia kufikisha huduma za afya karibu na watu kuongeza uelewa na kuboresha ustawi wa jamii.

Gari la kliniki linalotembea kwenye jamii, likitoa huduma za afya kama chanjo, ushauri wa matibabu kwa wakazi wa eneo ya mbali. Huduma hizi za afya, na uhamasishaji jamii, husaidia kuboresha afya ya watu, kuongeza uelewa wa magonjwa, na kurahisisha upatikanaji wa matibabu.

Shughuli za afya ya jamii na uhamasishaji ambapo wahudumu wa afya wanawafikia watu mashinani kutoa elimu, ushauri na huduma za afya moja kwa moja. Hii husaidia kuongeza uelewa kuhusu afya, kuzuia magonjwa na kuhakikisha jamii inapata huduma bora hata vijiji mjini au masokoni.

Afya ya jamii ni juhudi za kupelea huduma za afya kwa jamii moja kwa moja sio tu hospitalini. Hii inahuisha kutoa elimu ya afya kufanya uchunguzi wa magonjwa kusaidia watu kupata huduma na kuwasaidia kuelewa uchaguzi zao za bima ya afya au matibabu.

Gari la wagonjwa au ambulensi linatumika kwa kliniki ya rununu. Hizi ni mifano ya afya kwa jamii ambapo elimu ya afya na huduma hutolewa kwa jamii moja kwa moja kama kupitia mikutano au kliniki zinazotembea. Hii husaidia kufikisha huduma na elimu za afya hadi maeneo ya mbali au kwa watu wengi kwa urahisi.

Kliniki ya rununu ambayo ni mfano wa huduma za afya ya jamii, husafiri maeneo mbalimbali ili kuwafikia watu walioko mbali na hospitali, kutoa huduma kama uchunguzi wa magonjwa, elimu ya afya na matibabu kwa wale wasio na uwezo wa kufika hospitalini.

Mkono ulio kwenye glovu za rangi ya pinki umeshika vifaa vya daktari wa meno, kioo maalum cha kuangalia meno. Inahusu afya ya meno hasaa ukaguzi na huduma za daktari wa meno. Afya ya meno huhusisha kupiga mswaki angalaui mara mbili kwa siku na kutembele daktari wa meno mara kwa mara.

Afya ya meno ina maana ya kuhakikisha meno na fizi zako ziko safi, zenye nguvu na bila maambukizi. Hii inahusisha kupiga mswaki mara mbili kwa siku kutumia uzi wa meno kuepuka sukari nyingi na kutembelea daktari wa meno mara kwa mara.

Vifaa vya afya ya kinywa kama mswaki, kioo cha meno na vifaa vya kutibu au kukagua meno. Vifaa hivyo hutumika na madaktari wa meno au mtu binafsi kwa usafi wa kinywa na meno. Afya ya meno ni muhimu ili kuzuia magonjwa kama kuoza meno, kuvimba fizi na kupoteza meno. Utekelezaji wa usafi wa kinywa au kwenda kutembelea daktari mara kwa mara hupunguza hatari ya maradhi ya meno na kuimarisha afya ya mwili.

Mwanaume akisugua meno kwa kutumia mswaki. Afya ya meno ni muhimu sana kwa mwili mzima. Kukosa usafi wa kinywa husababisha magonjwa kama kuoza kwa meno, magonjwa ya fizi na hata kuongeza hatari ya magonjwa ya moyo na kisukari. Kuwa na tabia ya kupiga mswaki mara mbili kwa siku kutumia dawa ya meno yenye Flouride , kupunguza vyakula vyenye sukari na kuhudhuria daktari wa meno mara kwa mara ni njia bora za kujikinga na magonjwa ya meno.

Meno mawili makubwa meupe na kifaa cha daktari wa meno chenye kioo kidogo mbele yao. Hii inaonyesha afya ya meno na umuhimu wa kuchunguza na kutunza meno kwa kutumia vifaa maalum kama hivi. Afya bora ya meno hupatikana kwa kupiga mswaki mara mbili kwa siku kutumia uzi wa meno na kutembelea daktari wa meno mara kwa mara.

Vifaa muhimu vinavyotumiwa na daktari wa meno kama koleo, sindano, kifaa cha kung'arisha meno na kioo maalum, hizi ni vifaa vinavyotumika kupima kutibu na kufanyia usafi wa meno. Afya ya meno inahusisha kupiga mswaki kila siku, kutembelea daktari wa meno mara kwa mara na kuepuka vyakula sukari nyingi ili kuzuia kuoza kwa meno na magonjwa ya fisi.

Jino na kifaa cha daktari wa meno ikimaanisha afya ya meno ni muhimu ili kuepuka magonjwa ya kinywa, maumivu na kuoza kwa meno. Unashauriwa kupiga mswaki mara mbili kwa siku kutumia dawa ya meno yenye msombo mara mbili na matunda na mboga.

Vifaa vya daktari wa meno kama vile kisu cha meno, kioo cha kuangalia. Vifaa hivi hutumika kusafisha meno, kuchunguza matatizo na kutoa matibabu ya meno. Afya ya meno ni muhimu ili kuepuka magonjwa kama vile kuoza kwa meno na maambukizi za fizi.

Mtu amepanua mdomo kwa ishara ya kua amecheka ama amefurahi, na pia ana mwanya katikati ya meno yake. Hii ni kuonyesha pia ako na shida ya meno.

Meno ambayo hayajashughulikiwa vizuri kiafya, iko na uchafu, meno yaliyopinda na fizi zilizovimba. Dalili za magonjwa kama kuoza kwa meno na ugonjwa wa fizi. Unashauriwa kupiga mswaki mara mbili kwa siku, kutumia dawa ya meno na kutembelea daktari wa meno mara kwa mara.

Vifaa vya meno kama brashi, kifaa cha kuchunguza meno, na mfano wa meno bandia, vyote muhimu kwa afya ya meno. Afya ya meno inahusisha kupiga mswaki mara mbili kwa siku, kutumia uzi wa meno, na kutembelea daktari wa meno mara kwa mara.

Mtoto mwenye fizi na meno yaliyopata mabadiliko ya rangi ishara ya tatizo la afya ya kinywa kama vile ugonjwa wa fizi au meno kuoza hali hii inaweza kusababishwa na usafi duni wa kinywa, lishe duni au magonjwa mbali mbali.

Wahudumu waliovaa mavazi ya kujikinga wakimsafirisha mgonjwa, inaonyesha namna timu ya dharura nchini zinavyojibu maafa kama magonjwa hatari au ajali kubwa. Huduma hizo za afya, uokoaji na usaidizi wa wakati wa maafa na majanga husaidia watu walioathirika.

Watu wakiwa kwenye eneo lililofurika maji baada ya mafuriko. Inaonyesha athari za majanga kama mafuriko ambapo jamii mara nyingi huathirika na huhitaji msaada wa haraka kama vile makazi, chakula na huduma za afya.

Kundi ya watu waliovaa mavazi ya kung'aa wakiwa eneo la tukio kama vile wanavyojitokeza haraka kukabili maafa na dhorura nchini. Kuna idara maalum za kufuatilia na kuratibu mambo ya dhorura usiku na mchana kama vile idara ya uokoaji na kitengo cha usimamizi wa maafa.

Lililoathiriwa na mafuriko hali inayoweza kusababisha madhara makubwa ikiwemo uharibifu wa mali na kusababisha watu kukosa makazi au huduma muhimu kama elimu. Kuna sera na taasisi za dharura ambazo huratibu na kutoa msaada ya haraka kwa waathiriwa ikiwemo chakula, malazi, huduma za afya na uokoaji.

Kikosi cha wazima moto na magari yao maalum wakishiriki kwenye shughuli za kukabiliana na dharura hapa nchini, kuna idara maalum kama kituo cha kitaifa cha usimamizi wa majanga ambazo hufuatilia kuratibu na kushughulikia majanga kama moto, mafuriko na ajali saa zote usiku na mchana.

Lori makubwa ya mizigo yakiwa yanasambaza msaada wa kibinadamu. Mfano halisi wa jinsi majibu ya dharura na usimamizi wa maafa hufanywa nchini. Mashirika hushirikiana na serikali kutoa misaada wa usafiri, wa haraka wa chakula, dawa na bidhaa muhimu kwenye maeneo yaliathiriwa.

Mtu akivuka maji mengi yaliyofurika. Eneo linaonekana kuharibiwa na mafuriko, kuonyesha tofauti kubwa kati ya mazingira salama na athari za majanga kwa jamii. Huduma za dharura kama ambulensi, vituo vya afya vya muda na huduma za upashanaji habari hutolewa haraka kwa waadhiriwa.

Kundi la watu wakipokea elimu kuhusu lishe bora kutoka kwa wahudumu wa kujitolea maswala ya lishe hasa wakati wa dharura au majanga. Mafunzo na mikutano kama hii ni muhimu sana kwenye kukabiliana na dharura kwa sababu husaidia jamii kupata taarifa, msaada wa haraka na kujifunza jinsi ya kujikinga na njaa na utapiamlo.

Wahudumu wa msalaba mwekundu wakiwa kwenye eneo lililojaa mafuriko wakijaribu kusaidia au kuokoa watu au mali. Wanavaa makoti mekundu yenye nembo ya msalaba mwekundu na wanaonekana wakifanya shughuli za uokoaji au kutoa msaada wa dharura.

Watu waliopewa msaada wa chakula na bidhaa muhimu kama unga, mchele, mafuta ya kupikia na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Ni sehemu ya majibu ya dharura na usimamizi wa maafa ambayo hutoa misaada hii kwa haraka kwenye maeneo yaliyoathirika na majanga kama mafuriko, ukame au migogoro.

Timu ya waokoaji wakiwa kwenye eneo lililoathiriwa na janga wakifanya kazi ya kuondoa vifusi. Ni sehemu ya uokoaji na mwitiko wa dharura na maafa ambapo watu huungana kusaidia waathiriwa, kuokoa maisha na kurejesha hali ya usalama baada ya maafa kama tetemeko, ajali au mafuriko.

Kuna mafuriko na watu wamesimama kwa maji, magari pia zimekwama kwa maji. Ni majibu ya dharura na maafa amabapo kuna mafuriko na wahudumu wa dharura wakisaidia watu barabarani. Hii ni sehemu ya jitihada za kulinda maisha na mali wakati wa majanga kama mafuriko, ajali au moto ambapo serikali na mashirika hutoa msaada wa haraka kwa waadhiriwa.

Watu wako kwenye eneo lililojaa maji wakikabiliana na athari ya mafuriko. Maji inaonekana kuteremsha majengo. Jamii inapaswa kutoa msaada na kujibu majanga ya dharura kama mafuriko nchini.

Kikosi cha zimamoto na okoaji wakifanya kazi ya dharura. Hii inahusiana na majibu ya dharura na maafa ambapo vikosi hivi hujitokeza haraka kusaidia watu, kuokoa mali wakati wa ajali kama moto, mafuriko au majanga mengine .Lengo ni kupunguza madhara, kuokoa maisha na kurejesha hali ya kawaida haraka iwezekanavyo.

Mtu wa jinsia ya kiume anayeonekana kuwa mchungaji anachunga wanyama kama mbuzi katika eneo kame na lenye vumbi. Ardhi inayoonekana kavu ikionyeshana uwezekano wa ukame au mazingira ya jangwa. Nyuma kuna miti na vichaka na mbuzi wengine wanaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali.

Wahudumu wa afya wapo na vifaa maalum vya dharura karibu na ndege ya ambulansi. Hii ni sehemu ya majibu ya dharura na maafa ambapo wagonjwa wanaohitaji matibabu ya haraka husafirishwa kwa ndege kuenda hospitali kubwa.

Watu wa majibu ya dharura ya janga au msiba wako kwenye boti wanapakia ama kushusha mzigo kwa msaada wa chakula au bidhaa muhimu. Wengi wao wamevalia kwa ishara kuwa wanachukua tahadhari.

Uziduzi wa kituo cha dharura na majanga ambapo maafisa wanafichua kibao cha serikali. Hii inaonyesha juhudi za serikali za kuanzisha vituo vya kusaidia visa vya dharura au majanga ili kusaidia kukabiliana na majanga kama moto, mafuriko na ajali.

Eneo la msitu ambalo miti mingi imekatwa na magogo yaliyobaki yakionekana chini pamoja na mabaki ya matawi na mizizi. Hali hii ni ya ukataji wa miti kiholela ambao unaathiri sana afya ya mazingira. Husababisha momonyoko wa udongo upotevu wa makazi ya wanyama, kupunguza kwa hewa safi na kuongeza hatari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa ujumla ukataji wa miti huhatarisha afya ya binadamu na kupunguza ubora wa hewa.

Mtoto wa shule akiosha mikono kwa kutumia maji yaliyotoka kwenye tenki la maji pembeni ya kontena la plastiki . Huu ni mfano wa hatua mzuri za afya na mazingira kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na unawaji mikono kupunguza magonjwa kama kuhara na minyoo hasa kwa watoto.

Mkono umebeba karatasi ya chooni inayohusishwa na usafi binafsi na utunzaji wa mazingira. Kwani matumizi sahihi ya karatasi na utupaji safi huzuia uchafuzi na kuzuia magonjwa kama kuhara. Kwa ujumla afya ya mazingira inahusisha mambo kama hewa safi, maji safi, utunzaji na usafi wa kibinafsi.

Vyakula vya asili kama maharagwe, njegere na mbaazi vikiwa kwenye vyungu vya udongo ambavyo ni ishara ya ulaji wa vyakula salama vilivyo na athari nzuri kiafya na kimazingira. Afya ya mazingira inahusisha kuakikisha chakula maji na hewa ni safi bila vichafuzi au kemikali hatarishi ambazo huja kuathiri afya ya binadamu.

Msitu na mnyama aliyekufa chini ya mti. Hili linaweza kua dalili ya tatizo la afya ya mazingira kama uchafuzi wa hewa, maji au ardhi. Mabadiliko ya tabia nje au upotevu wa kazi asilia ambayo yote huadhiri afya ya binadamu, wanyama na mimea kwa ujumla.

Daktari na wauguzi, wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wakiwa wamevaa mavazi maalum ya upasuaji, na wakitumia vifaa vya kisasa. Kuna skrini mbele yao inayoonyesha picha za ndani, ya mwili wa mgonjwa akitumia teknolojia ya upasuaji wa kisasa. Inaonyesha maendeleo ya miundo mbinu na vifaa katika vituo vya afya ambapo vifaa vya kisasa vinaboresha huduma na kuwapa wahudumu uwezo wa kutoa matibabu salama.

Maabara ya afya ikiwa na darubini na daftari la kurekodi matokeo. Hii ni sehemu muhimu ya miundombinu ya hospitali au kliniki kwa uchunguzi wa magonjwa. Vifaa vya darubini hutumika kuchunguza sampuli za wagonjwa kusaidia madaktari kutoa matibabu sahihi.

Kituo cha afya na gari la wagonjwa. Mahali ambapo wagonjwa hupokea huduma za dharura na matibabu ya haraka. Hii ni sehemu muhimu ya miundombinu ya afya kwani inahakikisha watu wanapata msaada wa haraka wanapopatwa na ajali au magonjwa ya ghafla.

Vifaa vya maabara na madumu ya kuhifadhi kemikali au maji ambavyo ni muhimu kwa uchunguzi na vipimo vya afya hospitalini au kwenye maabara. Miundo mbinu bora ya afya inajumuisha vifaa vya kisasa, mazingira safi, na huduma rafiki kwa wagonjwa.

Kiti maalumu cha daktari wa meno kilichopo kwenye chumba cha matibabu. Kuna vifaa kama mwangaza wa juu, vidude vya kupuliza hewa na maji, skirini za kidijitali, na sehemu maalumu za kihifadhi vifaa vingine vya meno. Hiki ni kifaa muhimu katika matibabu ya meno. Hutumiwa kufanya uchunguzi na matibabu kama kusafisha meno, kung'oa, kutengeneza, na kufanya upasuaji mdogo wa kinywa.

Vifaa vya kisasa vya maabara ya hospitali kwenye meza. Kuna mashine kubwa mbili za uchunguzi wa sampuli na kompyuta mbili za kusaidia ukusanyaji na uchambuzi wa taarifa za matibabu. Vifaa hivi ni muhimu katika huduma za afya, kwa kuchunguza damu, kugundua magonjwa, na kutoa matokeo sahihi ili kusaidia madaktri kutoa matibabu bora.

Chupa ya plastiki ikiwa na kiowevu ndani yake na sehemu ya juu inayoonekana kufungwa vizuri. Chupa hii hutumika kutunzia dawa ya kuzuia vijidudu na kusafisha vifaa vya hospitali kama sindano, vyombo vya upasuaji na mashine za matibabu. Dawa kama hii ni muhimu katika kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi hospitalini.

Mashine ambayo ni kifaa cha maabara kinachotumika kufanya vipimo vya damu kama mchanganuo wa damu kamili. Mashine hii hutumika hospitalini na maabara kuchunguza aina na idadi ya chembe chembe za damu, kusaidia utambuzi wa magonjwa kama upungufu wa damu, maambukizi na maradhi ya damu.

Mashine inayotumika hospitalini kufuatilia dalili muhimu kama mapigo ya moyo, shinikizo ya damu na kiwango cha okisjeni mwilini. Hiki ni mfano wa vifaa vya matibabu ambavyo hutumika mara kwa mara na ni muhimu kwa uangalizi wa wagonjwa.

Sei maalum ya vifaa vya upasuaji wa tohara ikiwa na vyombo vya chuma kama makasi, kisu cha upasuaji na vyombo vya kuwekea vifaa. Vifaa hivi hutumika kuhakikisha usafi, kudhibiti maambukizi na kurahisisha kazi wakati wa upasuaji au huduma za kitabibu.

Vifaa na vijiti vya kupimia sukari. Vifaa hivi ni miongoni mwa vifaa tiba vinavyotumika hospitalini na nyumbani kusaidia wagonjwa wa kisukari kujipimia kiwango cha sukari kwenye damu mara kwa mara. Hii ina saidia kudhibiti ugonjwa wa kisukari na kuchukua hatua mapema iwapo kiwango cha sukari kitabadilika.

Vifaa vya matibabu hospitalini, hasaa mashine ya kutunzia watoto njiti, ambayo hutumika kusaidia watoto wachanga kupumua na kudhibiti joto mwilini. Kuna pia mashine nyingine pembeni, zinazosaidia katika ufuatiliaji wa afya, na matibabu ya wagonjwa. Vifaa hivi ni muhimu sana katika kutoa huduma bora za afya, na kuokoa maisha ya watoto wachanga.

Vifaa na vifaa tiba vikiwa ndani ya friji. Kuna sindano, dawa na vifaa vingine vya matibabu vinavyohifadhiwa kwenye ubaridi ili visiharibike. Hivi vifaa hutumika hospitalini, kliniki au kwa huduma za afya nyumbani na ni muhimu kwa matibabu salama na bora.

Vifaa vya hospitalini na vifaa vya matibabu ni vifaa vinavyotumika na walezi, wauguzi na madktari hospitalini ili kutambulisha ugonjwa ambao mgonjwa alionao kumwezesha daktari kumtibu.

Kifaa cha matibabu ambacho hutumika kusafisha vifaa vya matibabu kwa mvuke. Kifaa hicho ni muhimu sana katika hospitali na kliniki, kwa kuhakikisha vifaa vinakuwa salama na visafi.

Vifaa vya matibabu, hasa kisu cha upasuaji ambacho hutumiwa na madaktari kufanya upasuaji au kukata ngozi kwa usahihi. Vifaa hivi ni muhimu sana hospitalini kwa ajili ya matibabu na upasuaji salama.

Sehemu ya maabara iliyo na neli ya majaribio kwa rafu, vifaa ambavyo hutumika kwa vipimo za damu au mkojo , kutambulisha maradhi mwilini kama saratani, ili kumwezesha daktari kumtibu mgonjwa.

Feni ya mezani inayoshikiliwa na mtu, na ni kifaa cha matibabu, ambacho hutumika kwa ubaridi wa ofisi au chumba na hukua muhimu wakati wa joto, ili kuwezesha mtu kupumua vizuri.

Dawati la kompyuta lenye mashine ya kompyuta na skrini inayoonyesha picha ambayo ni sehemu ya vifaa vya matibabu vinavyotumika hospitalini au kliniki. Kompyuta hutumika kuhifadhi na kuchambua picha za matibabu kusaidia madaktari kufanya uchunguzi na kutoa matibabu sahihi.

Kiangulio cha watoto wachanga ambacho ni kifaa muhimu hospitalini kwa kutunzwa na kulinda afya ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati au wenye matatizo ya kiafya, vifaa vya matibabu kama Kiangulio husaidia kutoa huduma bora na kuokoa maisha ya hospitalini.

Pipa maalum la kutupa taka hospitalini, ambalo hutumika kuthibiti taka hatarashi kama sidano na vivafaa vingine vya matibabu. Vifaa kama hivi vya kutunzia taka ni muhimu sana katika hospitali kwa kutumisha usafi na kuzuia maambukizi.

Kifariji cha mtoto mchanga ni kifaa cha matibabu ambacho hutumiwa hospitalini kumsaidia mtoto mchanga kudhibiti joto la mwili wake. Kifaa hiki ni muhimu sana kwa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati au wenye uzito mdogo.

Tangazo kuhusu madhara ya msongo wa mawazo kwa afya likihimiza watu kujua athari za msongo na jinsi unavyoweza kuadhiri afya ya mwili na akili. Shughuli za michezo na elimu kuhusu afya akili ni muhimu sana kusaidia watu kukabiliana na changamoto za kiakili shuleni na katika jamii.

Mtu anazungumza na mtaalamu kuhusu afya ya akili. Afya ya akili ni hali ya ustawi wa kihisia, kisaikolojia na kijamii ambayo inaathiri jinsi tunavyofikiri, tunavyohisi na tunavyokabiliana na changamoto ya maisha yetu ya kila siku.

Bango linalohamasisha, kuhusu afya ya akili, likieleza jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhuru, na umuhimu wa msaada wa kisaikolojia. Afya ya akili, ni hali ya ustawi wa kiakili, kihisia, na kijamii, na ni muhimu kwa maisha ya kila siku, kufanya maamuzi na kushirikiana na wengine.

Pamesalia siku nne tu, ili kufika siku ya afya ya akili duniani, ambayo huadhimishwa tarehe kumi oktoba kila mwaka. Inahimiza watu kuzungumza kuhusu afya ya akili, na kuunda mazingira salama kazini na nyumbani.

Chupa ndogo ya dawa ya chanjo ya tiubakiulosi. Hii ni mfano wa tiba za kisasa ambapo dawa maalum hutengenezwa na kuhifadhiwa vizuri ili kutumika kinga dhidi ya magonjwa hatari. Inaonyesha umuhimu wa vifaa na dawa salama katika kuimarisha afya ya binadamu kupitia tiba za kisasa.

Box la dawa ya kisasa inayotumika kupunguza maumivu , homa na uvimbe . Dawa hii ni mfano mzuri wa maendeleo ya tiba za kisasa ambako madaktari na wafamasia wanatumia dawa maalum zilizochunguzwa na kudhibitishwa kwa ajili ya matibabu salama na yenye ufanisi . Hii inasaidia watu kupata nafuu haraka na kudhibiti magonjwa bila kutumia tiba za asili pekee.

Tiba ya kisasa, ni matumizi ya utafiti wa kisayansi na teknolojia kutambua, kutibu na kuzuia magonjwa. Chanzo kama hii, ni mfano mzuri kwa kusaidia kuzuia maambukizi na kuokoa maisha mengi. Mambo mengine makubwa, ni dawa ya kuua vimelea, upasuaji wa kisasa na tiba kwa kutumia mashine.

Kisasa cha dawa vinavyosaidia afya ya ngozi, macho na mfumo wa kinga. Dawa za kisasa hutengenezwa kwa viwango maalum, hupimwa usalama na ufanisi na hutumiwa kutibu, kuzuia au kuboresha afya. Tofauti na tiba za kienyeji kama vile mashada ya matango pori, dawa hizi hupatikana kwenye maduka ya dawa na hospitali.

Hii ni aina ya dawa ya kisasa ambayo hutengenezwa viwandani kwa kutumia kemikali maalum kutibu magonjwa haraka. Zinatumika kwenye hospitali na duka la dawa na husaidia kupunguza maumivu au homa kwa haraka kuliko tiba za asili.

Chanjo ya kifua kikuu ambayo ni mfano was tiba za kisasa. Tiba za kisasa hutumia dawa chanjo na vifaa vya teknolojia ili kuzuia na kutibu magonjwa kwa ufanisi zaidi. Hii imesaidia kupunguza vifo na kuboresha afya duniani kote.

Mkono wenye glavu za bluu, ukimchoma mgonjwa sindano kwenye mkono. Sindano hii inaonekana ni ya chanjo, au dawa maalum, inayotolewa kwenye misuli ya mkono wa mgonjwa. Huu ni utaratibu wa kawaida wa matibabu au kinga, dhidi ya magonjwa, au dawa nyingine muhimu.

Mkono ulioshika dawa inayoelekezwa kwenye mdomo wa mtoto. Ishara ya huduma au matibabu kwa mgonjwa. Hii inaonyesha kwamba katika huduma za afya matibabu hujumuisha kuguza, kusaidia na kutoa huduma ya moja kwa moja kwa wagonjwa.

Wagonjwa wapo hospitalini wanatunzwa na wauguzi na madaktari. Wagonjwa wanapokea matibabu kama vile dawa, vipimo vya damu na huduma za wauguzi ili wapone haraka. Hii ni sehemu muhimu ya huduma ya afya ambapo mgonjwa, hupatiwa matibabu na uangalivu wa karibu.

Mtoto mchanga akiwa kwenye kitanda cha hospitali akihudumiwa na wahudumu wawili wa afya waliovaa glovu. Inaonekana mtoto anapokea matibabu au uchunguzi wa kiafya. Huduma za afya kwa watoto wachanga hadi ujana.

Watoto wadogo wakiwa wamekaa kwenye mkeka wakijifunza pamoja wakiwa wanatazama kitabu cha picha. Taaluma hii ya afya ina shughulika na ustawi wa kimwili, kiakili na kijamii kwa watoto kuanzia kuzaliwa hadi ujana. Maendeleo yao ya kielimu na kijamii ni sehemu muhimu ya ukuaji wao bora.

Mama yupo hospitalini, amembeba mtoto mchanga na mtu mwingine anamsaidia kwa kumguza kidole kidogo, inaonyesha huduma za watoto ambapo watoto wachanga wanapokea huduma za afya kama ushauri matibabu na uangalizi maalum hospitalini.

Watoto wananawa mikono Kwa maji safi na sabuni kwenye kituo cha kunawia kilichowekwa wazi. Ni mojawapo ya juhudi muhimu katika afya ya watoto kwani ,kunawa mikono vizuri huzuia magonjwa kama kuhara, homa na maambukuzi mengine yanayotokana na uchafu. Afya Bora ya mtoto inaanzia na usafi wa mazingira na tabia njema kama hizi.

Dawa na sindano zinazotumika katika matibabu ya malaria ambayo ni ugonjwa unaoadhiri zaidi watoto wadogo. Hii ni taaluma ya tiba inayoshughulika na afya ya watoto wachanga na vijana kuanzia kuzaliwa hadi umri wa miaka kumi na nane au hata zaidi. Madaktari wa watoto wanatoa huduma kama chanjo, matibabu ya wagonjwa kama malaria, ufuatiliaji wa ukuaji na ushauri kuhusu lishe bora.

Tiba ya watoto, ni sehemu ya tiba, inayoshughulikia afya ya mwili, akili na jamii ya watoto, tangu kuzaliwa hadi ujana. Daktari wa watoto hufatilia ukuaji, kinga na hutibu magonjwa watoto ili kuhakikisha wanakuwa salama na wenye furaha.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga akimpa mtoto dawa kwa njia ya mdomo. Mtoto amevaa sare ya shule na barakoa imeshushwa kwenye kidevu akifungua mdomo ili apate dawa. Inaonyesha huduma za afya kwa watoto kama vile chanjo au matibabu ya kuzuia magonjwa.

Mtoto anafundisha au kuzungumza na watoto wengine nje ya nyumba ya udongo inaonyesha pedriatria kwa sababu inahusisha watoto katika mazingira ya kujifunza na ukuaji wao wa afya na elimu.

Chanjo ya watoto ambayo ni sehemu ya magonjwa ya watoto hii ni matibabu na uangalizi wa afya ya watoto chanjo hulinda watoto dhidi ya magojwa hatari na husaidia kuhakikisha wanaafya njema wanapokua.

Mwanafunzi ananawa mikono kwa maji na sabuni, jambo ambalo ni sehemu muhimu ya usafi wa afya ya umma. Kunawa mikono husaidia kuondoa vijidudu hatari na kuzuia kuenea kwa magonjwa kama kuhara na mafua. Hii mojawapo ya njia rahisi na bora za kudumisha usafi na afya bora kwa jamii.

Kifaa cha kunawia mikono chenye ndoo kubwa ya maji au bomba la kutoa maji, sabuni na beseni la kukusanyia maji yaliyotumika. Kifaa hiki huyumika kwenye maeneo ya umma au majumbani ili kusaidia watu kunawa mikono kwa urahisi na kudumisha usafi wa mazingira na afya. Hii ni njia bora ya kuzuia magonjwa yanayosababishwa na uchafu.

Afya ya jamii na usafi ni hali ya watu kuwa na mwili wenye nguvu na kuepuka magonjwa. Huku usafi ukisaidia kuzuia maambukizi kama vile kunawa mikono vizuri na kutumia mazingira safi. Hii inasaidia kupunguza magonjwa kama kuhara na mafua.

Mtu aliyevaa viatu vya michezo amekaa chini kwenye nyasi na anashika mguu wake kwa ishara kwamba ana maumivu au ameumia. Hii inahusiana moja kwa moja na tiba ya michezo kwa sababu majeraha kama hayani ya kawaida kwa wachezaji na wakimbiaji. Tiba ya michezo kushughulikia matibabu na uangalizi wa majera haya yanayotokea wakati wa shughuli za michezo ikiwa ni pamoja na uchunguzi, tiba, rekebishaji na ushauri kuhusu jinsi ya kuepuka majeraha kama haya.

Vifaa vya mchezo wa kriketi vikiwa vimepangwa juu ya nyasi, kuna bati la kriketi, mpira, helmeti glavu, viatu, ulinzi wa miguu na mbao za wima. Vifaa hivi hutumika kulinda wachezaji na kuwasaidia kucheza salama na vinaonyesha umuhimu wa tiba ya michezo katika kuzuia na kutibu majeraha yanayotokana na michezo.

Mtu akifunga bendeji mkononi ni jambo linalohusiana sana na tiba ya michezo, inayo shughulikia matibabu, kinga na ukarabati wa majeraha yatokanayo na michezo kama michubuko, kupasuka kwa misuli na kuvunjika. Daktari wa tiba ya michezo husaidia watu kurudi uwanjani baada ya kuumia, kutoa ushauri wa mazoezi salama, na kutoa tiba bora ya majeraha.

Daktari wa michezo anamshughulikiamchezaji aliyeumia uwanjani akicheza mpira. Wachezaji wengine wapo kando yake. Mchezaji huyo anaoneana kupitiauchungu kwa namna ya mtazamo ya uso wake.

Mguu wa mtu ulio athirika akiwa mchezoni. Mguu huu umefura na inahitajika aende katika kituo cha matibabu ambacho ni hospitalini kwa kuzuia hatari zaidi. Kwa mtazamo itakuwa mtu huyu anapitia machungu sana.

Kifaa cha mazoezi kinachotumika kwa kuinua vyuma na husaidia kufanya mazoezi kwa usalama, hivyo kupunguza hatari ya kuumia. Huwa mzuri kwa wanaoanza mazoezi na ata wataalamu kwani unaweza kuongeza au kupunguza uzito kirahisi.

Mwanamichezo ambaye anaonekana ameumia mguu jambo ambalo linaweza kutokea wakati wa michezo. Tiba ya michezo ni taaluma inayo shugulika na matibabu urekebishaji na kuzuia majeraha yanayotokea wakati wa michezo. Inahusisha mambo kama vile kudhibiti maumivu, kurejesha nguvu na ufanisi wa mwili na kuwasaidia wanariadha kurudi uwanjani salama baada kuumia.

Mkono wa bondia mwenye majeraha. Hii inaonyesha tiba ya majeraha yanayotokea wakati wa michezo, kama vile kuvunjika mfupa, kuumia misuli au maumivu ya viungo. Madaktari wa tiba ya majeraha husaidia wanamichezo kupona haraka na kurudi uwanjani salama.

Mikono miwili iliyo na mapambo ya mkononi kidole cha pete kwa mkono wa kulia kina rangi tofauti kuonyesha kina maradhi na kinahitaji kutibiwa. Mtu huyu atakuwa hapo katika maumivu.

Mwanamichezo, ambaye anaonekana ameumia kichwani. Jambo ambalo linaweza kutokea wakati wa michezo. Tiba ya michezo ni taaluma inayoshughulikia na matibabu. Urekebishaji na kuzuia majeraha yanayotokea wakati wa michezo.

Mkono ulio na jeraha, unaonyesha kua tiba ya majeraha yanayotokea wakati wa michezo, kama vile, kuvunjika mfupa, kuumia misuli, au maumivu ya viungo. Madaktari wa michezo, hutibu kusaidia wanamichezo kupona haraka na kurudi uwanjani salama.

Mmea unaofanana na mitishamba unaotumika na waganga wa jadi kama sehemu ya tiba asilia vijijini. Dawa za jadi huwa zinatokana na mimea kama huu hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo malaria, mafua, tumbo na majeraha ya nje.

Shamba la kitunguu maji, mmea wa tiba asilia unaotumika sana kwenye jamii nyingi hapa nchini. Kitunguu maji hutumika kutibu mafua na kikohozi, kwa kuvila vibichi au kuchanganya na asali. Majani yake hutwangwa na kuwekwa kwenye jeraha kusaidia kuzuia maambukizi.

Tiba ya asili, hutumia mimea pamoja na mbinu za kitamaduni kutibu magonjwa kwa binadamu na wanyama. Badala ya kutumia chanzo, au dawa za kisasa. Tiba za asili nchini, zinategemea ujuzi wa waganga wa kienyeji na mimea tiba, na hutumika zaidi vijijini ambapo vituo vya afya vya kisasa ni vichache.

Mmea huu upo kwenye msitu na ni muhimu sana kwenye tiba za jadi. Tiba za jadi hutumia mimea, mizizi, na udongo kutengeneza dawa za kutibu magonjwa mbali mbali, na mara nyingi zinategemea maarifa ya wazee wa jamii au waganga wa jadi.

Mmea ambao ni muhimu kwa sababu dawa nyingi za jadi hutengenezwa kutokana na mimea na mitishamba ya hapa. Hapa Kenya mimea kama moringa, muarubaini na aloe vera hutumika sana kutibu magonjwa mbalimbali.

Mmea wa msituni ambao ni mfano wa mimea inayoyumika kama dawa za asili katika tiba za jadi. Mitishamba hutumia sehemu kama majani, mizizi, maua au matunda kutibu magonjwa na kuboresha afya ya mwili na roho.

Mgomba wenye ndizi changa. Mmea huu ni muhimu katika tiba asilia na chakula. Ndizi na sehemu za mgomba hutumika kutengeneza dawa za kienyeji kama: kutuliza tumbo, kuongeza nguvu mwilini na kutibu magonjwa mbali mbali. Tiba asilia hutegemea mmea kama mgomba, ambapo majani, mizizi na matunda hutumiwa kwa njia za kiasili kusaidia afya ya jamii.

Mgomba mmoja umetoa ndizi, na migomba zingine kando yake hazijatoa ndizi. Mgomba ni mfano wa mimea inayotumika kama dawa ya asili, katika tiba za jadi. Mitishamba hutumia sehemu kama majani, mizizi, maua au matunda kutibu magonjwa na kuboresha afya ya mwili na roho.

Mimea ambayo ni muhimu sana kwenye tiba za jadi hapa nchini. Tiba za jadi hutumia mimea, mizizi na udongo kutengeneza dawa za kutibu magonjwa mbali mbali. Mara nyingi zinategea maarifa ya wazee wa jamii au waganga wa jadi.

Aina wa mmea wa jadi ulio kwenye msitu ambao ni muhimu sana kwenye tiba za jadi zinazotumia mimea, mizizi na udongo kutengeneza dawa za kutibu magonjwa mbalimbali na mara nyingi zinategemea maarifa za wazee wa jamii au waganga wa jadi.